Ni mimea midogo imepandwa kwenye sufuria zilizo juu ya maji inayotiririka. Maji hayo yanaonekana yakitiririka kutoka kwenye bomba moja upande wa kulia na baadhi ya sufuri zina mawe madogo meusi yanayotumika kama sehemu ya mimea kushikilia. Nyuma ya mfumo huo kuna mimea mingine mirefu iliyopandwa kwenye sufuria nyeusi ikionyesha mazingira.

Ni mfumo wa bustani iliyojengwa kwa kutumia mabomba. Mfumo huu una mimea kadhaa ya kijani kibichi ikikua katika safu huku mabomba yakipangwa kwa wima. Kuna tanki la maji chini ya mfumo ikionyesha jinsi maji yanavyozunguka ndani ya mfumo huo.

Mimea imepandwa katika mabomba meupe yenye matundu. Kuna aina mbalimbali za mimea inayoonekana ikiwemo mboga za majani na mimea mingine kama basi na labda mbaazi. Mfumo huu unaonekana kuwa umepangwa vizuri kwa ajili ya kilimo cha kisasa pengine kwenye nafasi ndogo.

Ni mimea miwili ya kijani kibichi inayowekwa kwenye mfumo wa hydroponic . Mfumo huu wa chombo cheusi cha juu kilichojaa mimea ambacho kimewekwa juu ya fremu ya mbao. Chini ya chombo hicho kuna ndoo nyeupe na bomba limeunganisha chombo cha juu na ndoo, ikionyesha mfumo wa mzunguko wa maji.

Ni mfumo wa bustani wa wima, au kilimo cha hydroponics ukitumia mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa wima. Kila bomba lina mashimo mengi yaliyotobolewa na mengine na vikombe vya bluu vilivyowekwa ndani ambavyo kwa kawaida hutumika kushikilia mimea. Kuna pia mashimo mengine meusi yanaashiria mimea tofauti tofauti.

Ni shamba kubwa la kisasa la kilimo cha hydroponic ambapo mimea ya mboga hasa lettuce inakua katika mabomba meupe yenye mashimo badala ya udongo. Mimea imepangwa kwa safu ndefu na inaonekana kuwa na afya njema na kijani.

Kuna mimea mengi wenye majani mabichi inaonekana kama mboga za majini. Mimea hii inakuwa vizuri na inaonekana yenye afya. Mimea imependwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa. Kila mmea unaweka kwenye kikapu kidogo cheusi ambacho kinaingia kwenye shimo kwenye bomba.

Ni kiasi kikubwa cha mbegu za kahawa mbichi zenye rangi mbalimbali kama nyekundu, kijani na nyeusi zikiwa zikiwa zimetandazwa kwenye gunia. Mikono ya mtu inaonekana ikichagua au kushughulikia mbegu hizo upande wa kushoto. Nyuma kuna watu wengine kadhaa wakiwa wamekaa karibu na jengo ndogo lenye milango miwili ikionyesha ni shughuli ya kuchambua kahawa.

Ni kuku wengi sana wakiwa wamekusanyika ndani ya banda kubwa . Kuku hawa wana rangi ya kahawia na weupe. Wametawanyika kote sakafuni. Kuna vyombo vya kulishia na kunywewa vikiwemo na pia kuna kuku mmoja ambaye ako juu ya nondo za banda.

Ni shamba kubwa lililojazwa na mimea ya kabichi iliyokomaa. Mimea imepangiliwa vizuri katika safu ndefu zinazoonekana kuenea hadi upeo wa macho. Kila kabichi kinaonekana kuwa na majani makubwa ya kijani kibichi ambayo yanakua kwa nguvu na kuunda vichwa vilivyoshikana.

Ni kitalu cha nyanya ambapo mimea ya nyanya imepandwa kwa safu ndefu. Nyanya nyingi bado ni changa na za kijani ingawa baadhi zimeanza kuiva na kuwa na rangi ya chungwa.

Kundi la wakulima, wengi wao wakiwa wanawake wanafanya kazi katika shamba kubwa la mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kuna miti na majengo machache mbali.

Ni mandhari ya kijani kibichi yenye mashamba makubwa ya chai chini ya anga la buluu yenye mawingu meupe machache. Kuna njia nyembamba ya udongo mwekundu, inayopita katikati ya mashamba hayo na mbali zaidi kuna milima iliyofunikwa na miti na majengo machache. Mti mkubwa wenye majani mengi unajitokeza upande wa kushoto.

Wanaume wawili wanatazama mmea. Mwanaume mmoja amevaa kofia na shati la buluu, anaelekeza kwa mkono wake huku wakizungumza na mwanaume mwingine aliyesimama karibu naye. Mimea hiyo imepandwa kwenye mifuko nyeusi iliyopangwa kwa safu ndefu na kuna njia za udongo kati ya safu hizo.

Ng'ombe wamejipanga kwenye zizi kubwa ambalo linaonekana kuwa shamba la kisasa la ng'ombe wa maziwa. Wamesimama kwenye sakafu yenye matope na kinyesi jambo linaloashiria mazingira ya shamba la ng'ombe. Juu ya ng'ombe kuna feni kubwa zilizowekwa kwenye dari ambazo zinauwezekano wa kutoa uingizaji hewa na kuwasaidia ng'ombe kupoa hasa katika hali ya hewa ya joto.

Ndani ya boma kubwa la kisasa la ngurue , ngurue wengi wamefungiwa katika vizimba za binafsi ambavyo vimepangwa kwa safu ndefu pande zote mbili za njia kuu katikati. Kila kizimba kina ngurue mmoja na wanaonekana wamekuzwa kwa ajili ya uzalishaji wa nyama. Sakafu ina onekana kuwa imefungwa na baadhi na ngurue wanakaa chini.

Ni shamba kubwa lililoandaliwa kwa ajili ya kilimo likiwa na udongo mwekundu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa na mabomba meusi ya kumwagilia imepangwa kwa mistari mirefu kwenye udongo. Baadhi ya mabomba yamefungwa na kuwekwa pembeni ikionyesha kuwa ukusanyishaji unaendelea. Mabomba ya ziada yanapatikana. Mbali kidogo kuna miti yaliyotawanyika na mandahari kame.

Mfumo rahisi wa umwagiliaji matone shambani. Ndani yake kuna ndoo nyekundu iliyoning'inia ambayo yanaonekana chanzo cha maji. Chini ya ndoo hio kuna bomba jeusi linaloenda chini na kando ya safu ya mimea michanga iliyopandwa kwenye udongo. Kila za asili ya nyuma ya ndoo na kitu kinachoonekana kama jengo ndogo nyuma ya ua.

Ni eneo kubwa la kilimo ambapo mimea michanga imepandwa kwenye mistari mirefu iliyonyooka. Katikati ya mistari hii ya mimea kuna mifereji midogo iliyojaa maji ikionyesha mfumo wa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa wa rangi ya kahawia na kuna alama za matuta madogo karibu na mimea.

Ni shamba lenye mimea mirefu pengine mahindi iliyopangwa kwa safu. Kuna mabomba meusi marefu yanayopita karibu na mimea na kutoka kwenye mabomba hayo maji yanatoka kwa viwango vidogo vidogo kama chemichemi ndogo yakienda kwenye mifereji midogo iliyochimbwa katikati ya safu za mimea.

Ni mfumo wa umwagiliaji maji wa matone. Kuna bomba jeusi laonekana kuwa la plastiki likipita chini kando ya mimea. Bomba hili lina matone ya maji yakitoka polepole yakinyunyuzia udongo moja kwa moja kwenye eneo la mizizi ya mimea.

Ni mfumo wa umwagiliaji uliekwa chini ya ardhi nyekundu labda shambani, mabomba meusi yanaonekana kuwa ya plastiki yamewekwa kwenye mifereji na kuunganishwa na mabomba makubwa ya rangi ya kahawia yaliyochakaa ambayo yanaonekana kua ya chuma. Kuna viunganishi vya kijani kibichi na vyeusi vinavyoonekana hapa na pale.

Ni shamba kubwa lililopandwa hivi karibuni likiwa na mimea michanga iliyopangwa kwa safu ndefu. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa chini. Anga ni safi na kuna miti michache kwa umbali.

Ni bustani ndogo iliyo na mimea michache ya kijani kibichi ikiwa imepandwa kwenye udongo wenye unyevu ndani ya kitanda kilichoinuliwa cha mbao. Mstari mweusi wa matone yenye maji unaonekana kuwa na mfumo wa umwagiliaji kupita katikati ya mimea na tone moja la maji linaonekana kuning'inia kwenye.

Mashamba kubwa la mboga, likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone mboga, mboga zimepandwa kwenye mistari mirefu na kuna bomba nyeusi za umwagiliaji wa matone, zikipita karibu na kila mstari, zikihakikishia maji yanafika moja kwa moja, mzizi ya mimea.

Ni eneo la shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu pengine nyanya kwenye udongo wa mchanga. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika. Inaonekana kama mirija mieusi iliyonyooka kando ya mimea na bomba kubwa la samawati likipita katikati . Ardhi inafunikwa kwa karatasi nyeusi ya

Mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye udongo mwekundu ikiwezekana kwenye shamba. Kuna mistari miwili ya mirija mieusi labda mirija ya umwagiliaji inaendesha sambamba na mimea, baadhi ya magugu madogo yanaonekana kati ya mimea miwili.

Ni shamba lililolima kwa mistari lenye mimea michanga inayoonekana kuwa inapata maji kwa umwagiliaji. Kuna bomba kubwa jeupe linalopita katikati ya shamba ikizambaza maji. Na kuna mitaro midogo wenye maji yanayotirika kuelekea kwenye mimea.

Ni shamba kubwa, huenda la mboga linanyunyiziwa maji na mfumo wa umwagiliaji. Mtu mmoja ameinama shambani akifanya kazi karibu na mimea, mbali kidogo kuna miti na vichaka vinavyoashiria mandhari ya asili. Na anga inaonekana wazi au lenye mawingu kidogo.

Shamba kubwa la mimea michanga ikiwezekana mboga, yaliopandwa kwa safu nadhifu, kila safu inaonekana kuwa na mfumo wa matone, ambapo mabomba meusi yanakimbia kando ya mimea, na kutoa maji moja kwa moja kwenye mzizi. Udongo unaonekana kuwa umelimwa vizuri na kuna ishara ya unyevu.

Ni shamba lililolimwa ikinyeshwa maji. Inaonekana kama kuna mfumo na umwagiliaji unaotumia mabomba meusi kulifikia kila pande cha ardhi chenye mimea michanga. Sehemu ya chini, picha inaonyesha maji yakitiririka kutokana na umwagiliaji huo. Hii inaashiria kilimo kinachoendelea na matumizi ya teknolojia.

Eneo la shamba lenye mimea mingi ya kijani kibichi ikiwa inamwagiliwa maji kwa kutumia mifumo ya kunyunyuzia. Matone ya maji yanaonekana yakiruka hewani yakimulika katika mwanga wa jua. Mazingira yanaonekana kuwa na ukuu kutokana unyevu na wa maji.

Ni shamba lililo tayarishwa kwa kilimo likiwa na mistari mirefu ya matuta ya udongo iliyoinuka na mifereji iliyojaa maji katikati yake. Inaonekana kama mfumo wa umwagiliaji wa mifereji, mvuto unatumika. Udongo unaonekana kuwa na unyevu ukiashiria kuwa umemwagiliwa hivi karibuni au kuna shughuli za upandaji zinaendelea.

Ni shamba lililolimwa lenye mimea michanga iliyopandwa katika mistari, ikitumia mifumo ya umwagiliaji wa matone, mrija ya matone inaonekana ikiendesha sambamba na mistari ya mimea, ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Ni mfumo wa umwagiliaji maji kwa kutumia mabomba yaliyotandazwa chini huku maji yakimwagika kwa matone kwenye mimea michanga iliyo shambani. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijani kibichi na kuna mimea mirefu nyuma kidogo yakionyesha shamba lililo.

Ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani ikiwa na mabomba mawili marefu, yaliyowekwa sambamba kwenye udongo uliotayarishwa kwa kilimo. Mabomba yana viungo na valvu za kudhibiti mtiririko wa maji na udongo unaonekana kuwa tayari kwa ajili ya kupanda mimea.

Ni mimea midogo iliopandwa shambani ikiwa imepangwa vizuri kwenye mistari, kuna mabomba meusi ya umwagiliaji, yanayoonekana kando ya mimea yakipita karibu na kila mimea kwa njia ya umwagiliaji wa matone.